Wananchi wengi wa kike na wakiume waliovaa barakoa, wamekaa kwenye viti ndani ya chumba kikubwa. Baadhi yao wanaandika wakifundishwa sehemu ya mambo mbalimbali ya kijamii, ili baadae wakitoka hapo waweze kwenda kutumia yale wanayojifunza.

Mwalimu akifundisha wanafunzi wa shule ya msingi, waliokaa kwenye viti, ambao wamevaa sare, pia wanaandika na wengine wanamsikiliza kwa makini ili waweze kuelewa vizuri.

Kitabu cha somo la kiswahili cha wanafunzi wa darasa la kwanza kwenye shule ya msingi , ambacho kinapicha na maandishi yanayo wasaidia waweze kujifunza kusoma na kuandika.

Sehemu ya chuo cha ufundi ambapo wanafunzi wengi wanajifunza kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme, kama vile simu ambapo wakihitimu elimu hii itawasaidia kwenda kujiajiri ili waweze kujipatia kipato.